Duka kubwa la nguo linaonekana likuwa limejaa mavazi mbalimbali, yaliyopangwa kwenye rafu na stendi. Nguo za aina tofauti zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha uteuzi mpana.

Rafu maridadi imejaa viatu vya aina mbalimbali vikiemo za ngozi raba na buti. Viatu vimepangwa vizuri kuanzia vilivyongaa hadi vile vya kawaida.

Duka la nguo lina milango ya samawati. Kunako kofia na nguo za rangi mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Vidole vimevalishwa nguo za kisasa zikionesha mitindo mbalimbali.

Hili ni duka la bidhaa la wanawake. Kuna mifuko ya mikono ya ngozi, mifuko midogo ya sherehe na shali za pamba zilizopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Mapambo meupe na pete za masikioni pia yanaonekana.

Duka la nguo la Vivo linaonyesha mavazi maridadi ndani huku bango la ofa asilimia thelathini likionekana mbele. Vidoli vimepambwa kwa nguo za kisasa zikivutia wateja.

Duka la kisasa la nguo linaloitwa mrp lina bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Maduka haya huonyesha maendeleo ya biashara nchini na kutoa fursa za ajira kwa vijana.

Shanga za nguo zimepangwa vizuri kwenye raki dukani. Gauni ndefu na fupi zenye mitindo na rangi tofauti zimeonekana. Alama ya punguzo ya 50% inaonekana ikivutia wateja.

Katika soko lenye shughuli nyingi, nguo za mitumba zenye rangi mbalimbali zimebandikwa zikivutia wateja. Nguo hizi ni muhimu kwa watu wenye kipato cha chini.

Duka la nguo la Manix linaonyesha nguo za wanaume kweye madirisha yake. Ndani kuna rafu zilizojaa nguo, viatu na vifaa vingine vikiwemo mashati na koti.

Nguo za kitamaduni zenye rangi mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa dukani. Mavazi haya huonyesha utamaduni wa Kiafrika na ubunifu yakivutia wanunuzi mbalimbali.

Duka la viatu limejaa viatu vya ngozi vya wanaume, vikiwa kwa umaridadi juu ya sanduku yao. Viatu hivi vilivyochanika hutoa chaguzi mbalimbali, vikisubiri wateja wanaotafuta mitindo na ubora wa kipekee.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo suti na blausi za rangi tofauti. Taa nyingi zimewekwa kuweka mwangaza wa kutosha.

Duka la mitumba lina nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye vibati. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo tisheti, suruali na mashati zimetundikwa.

Miwani mingi ya jua na viatu vimepangwa kwenye rafu dukani. Miwani hiyo ina miundo na rangi tofauti. Viatu vikiwa vya aina mbalimbali vinaashiria uteuzi mpana wa bidhaa.

Rundo kubwa la nguo za mitumba zinaning'inia kwenye kamba na kuonyeshwa sokoni. nguo hizi zina rangi mbalimbali zikiwemo sweta na kofia zinapatikana kwa urahisi kwa wanunuzi.

Duka la mavazi la Eithbira Fashion Gallery limejaa nguo zenye vitamba vya kiafrika. Mavazi mbalimbali yametundikwa kwenye raki na vidoli vikionyesha muundo wa kitamaduni.

Duka hili la nguo lina bidhaa nyingi, kuanzia makoti maridadi ya kofia hadi mashati yenye rangi mbalimbali. Kuna chaguo pana. Rafu zimejaa nguo zilizopangwa vizuri.

Duka la kisasa la nguo lina bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo za wavulana na wasichana zimetenganishwa zikiwa zimetundikwa kwenye stendi.

Duka la nguo limejaa wateja wakichagua nguo. Sare za shule zinakuzwa. Rafu za nguo zimejaa nguo zilizopangwa vizuri, wateja wanatembea ndani wakijichagulia bidhaa.

Rafu zimejaa viatu ingawa za kwanza zimepangwa vizuri na za pili zimepangwa kwa wingi zaidi. Zote zinaonyesha aina mbalimbali za viatu.

Rafu zimepambwa kwa mikoba, kofia na vito vya mapambo vinavyong'aa. Vito vya shingo, pete na bangili zimepangwa kwa maridadi, zikionyesha mkusanyiko mpana wa bidhaa.

Njia safi yenye vigae inaonekana ndani ya duka ya kisasa. Regi zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo begi ndogo na vifaa vingine. Eneo lote limetunzwa vizuri.

Duka la nguo limejaa mashati na suruali zilizopangwa vizuri, viatu na soksi pia zimepangwa kwenye rafu kuonyesha chaguzi mbalimbali za nguo zinazopatikana.

Gari jeusi, aina ya subaru limesimama katika eneo la maegesho. Magurudumu yake yanaonekana yamefunikwa na vumbi au tope kidogo.

Maonesho ya magari yanajumuisha mwanaume, mwanamke na muuzaji wanayezungumza. Wanachunguza magari mapya, yenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kununua.

Magari yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari jeusi liko mbele, likiwa na rimu nyeusi na nyekundu. Nyuma kuna magari mengine na miti kwa umbali. Kuashiria mkusanyiko au tukio.

Gurudumu mpya za zimwekwa karibu, zinaonekana zikiwa na mikunjo iliyotamka, kuashiria ni mpya na ziko tayari kwa kutumika.

Mwanaume anapaka rangi kwenye gari jekundu, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Milango ya gari imefunguliwa na inaonekana gari hilo lipo katika hatua za ukarabati.

Gari jeusi aina ya Subaru limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye uzio wa chuma nyuma yake. Limewekwa vizuri na linaonekana liko tayari kwa safari.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya duka la magari wakitabasamu na kuzungumza. Wateja wanapata huduma bora na wafanyakazi wanaonekana kufurahia kazi zao kuukuza biashara.

Mabasi kadhaa yamo katika hatua za utengenezaji ndani ya kiwanda. Magari ya shule ya manjano na mabasi meupe yanaonekana bila kukamilika huku injini zikiwa wazi.

Wanaume wamesimama karibu na magari matatu ya kisasa, yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magari hayo yanaonekana yakionyesha mitindo tofauti na rangi.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limeegeshwa barabarani mbele ya uzio mweusi wa chuma. Gari linaonekana likiwa katika hali nzuri, likiangazwa na jua.

Gari la fedha limewekwa kwenye eneo la mawe mbele ya jengo. Lina muundo wa kisasa na taa zenye kung'aa. Mwavuli mwekundu unaonekana nyuma, ukionyesha eneo la biashara au kupumzika.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha limeegeshwa nje, linaonekana liko tayari kwa safari labda likisuburia wateja. Magurudumu yake yana rangi ya kahawia.

Gari kubwa jeusi limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Magurudumu yake yanarimu za fedha zinazong'aa, huku vioo vyeusi vikiongeza siri.

Gari jeupe la michezo limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Nyuma kuna jengo lenye ishara Al Reef. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa ya jua.

Trela ya kuhamisha magari, imepakia magari kadhaa. Trela ina gari jeupe, kijani na jeusi. Usafirishaji huu mkubwa unaashiria biashara ya magari au uhamiaji.

Kubwa limejaa magari mapya, yaliyopangwa kwa utaratibu yakiashiria usafiri wa kisasa. Yanaonyesha mandhari ya maegesho makubwa au eneo la kuhifadhi magari.

Gari jeupe aina ya basi dogo limesimama barabarani chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Alama za usafiri za manjano na nyekundu ziko nyuma.

Wanunuzi wawili wanazungumza na mwanamke kando ya gari la samawati kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Wanunuzi hawa wanaonekana kuzingatia maelezo ya gari, wakifanya uchaguzi muhimu wa ununuzi.

Gari jeupe aina ya subaru forester limeegeshwa pahali pa wazi likiwa na nambari za usajili za Kenya. Magari mengine yanaonekana nyuma.

Watu wawili, mwanaume mweupe na mwanaume mweusi wanashikana mikono mezani wakiwa wanatabasamu. Wako kwenye ofisi au chumba chenye magari nyuma yao. Mwanamke anaonekana amekaa karibu nao.

Gari aina ya Ford Capri lenye rangi ya njano na mstari nyeusi limesimama kwenye nyasi. Nambari za usajili za Kenya inaonekana wazi mbele.

Magari mapya yamepangwa kwa safu moja, yakionesha miundo tofauti. Yanang'aa chini ya jua, yakiashiria utayari wa kuuzwa kwa wanunuzi.

Maelfu ya magari mapya yamewekwa kwenye eneo kubwa la maegesho. Yanapangwa kwa utaratibu yakiashiria usafirishaji au uuzaji wa magari mengi.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Watu wachache wanatembea karibu na magari hayo, huku miti michache ikionekana kwa umbali.

Gari dogo la abiria aina ya Toyota Hiace la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye lami. Nambari ya usajili ya Kenya inaonekana wazi mbele.

Gari la safari limepaki kando ya barabara chini ya anga la samawati. Gari hilo lina paa ya kubebea mizigo na bampari ya chuma. Mandhari ya nje yanaonyesha uwazi na miti kwa umbali.

Ndani ya gari jeusi. Viti vya ngozi, usukani na dashibodi vimeonekana wazi. Mlango umefunguliwa ukiwezesha mwanga kuingia. Gari jingine limeegeshwa nyuma.

Gari la kifahari aina ya TOYOTA X ya rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta. Nambari za usajili za Kenya inaonekana wazi mbele.

Gari jeusi la kifahari aina ya Mercedes ya zamani imesimama kando ya barabara yenye lami. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Mwanaume amesimama mbele ya magari yaliyoegeshwa katika eneo lenye nyasi. Magari ya rangi mbalimbali, yakiwemo meupe, meupe fedha, buluu na nyeusi yametulia kwenye udongo.

Maonesho makubwa ya magari yanafanyika ndani ya ukumbi. Magari mengi mapya yenye rangi tofauti yamepangwa kwa ajili ya watazamaji. Watu wengi wanatembea na kuzungumza wakichunguza magari na mandhari kwa makini.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Juu yake kuna muundo wa kisasa wa paa na nguzo za manjano. Gari linaonekana safi likionyesha limehifadhiwa vizuri.

Magari kadhaa mapya yamepangwa kwa safu tayari kwa kuuzwa. Yameegeshwa chini ya anga la samawati lenye mawingu. Magari haya yana muundo wa kisasa na yanaonekana safi na kung'aa.

Gari la kisasa aina ya Subaru outback limeegeshwa nje . Rangi yake nyeusi inalingana na mazingira. Nambari ya usajili ya Kenya linaonekana wazi mbele ya gari.

Viti vya gari vimepangwa vizuri ndani ya gari vikiwa safi na tayari kwa safari. Mpangilio huu unafaa kwa usafiri wa familia au biashara.

Soko la sanaa linaonyesha picha nyingi za rangi tofauti zilizochorwa. Baadhi zina picha za wanyama, watu na mandhari ya Afrika.

Bango kubwa lenye maandishi The New Kenyatta Market linaonekana watu wamekusanyika karibu na eneo hilo baadhi wakiuza bidhaa zao chini ya miavuli.

Soko la wazi limejaa vibanda vinavyouza kazi ya mikono. Vitu, mapambo na nguo zenye rangi mbalimbali zimetandazwa kuvutia wateja. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Soko la sanaa na utamaduni wa Kiafrika limejaa vinyago, sanamu na michoro. Ukuta umejawa na barakoa za jadi zilizochongwa kwa ustadi.

Vifaa vya jikoni vimetandazwa vizuri kwenye kibanda cha soko. Mlima wa vitunguu vyekundu unakaa katikati huku viazi vikiwa upande mmoja. Upande wa pili kuna nyanya zilizoiva.

Wateja wanahudumiwa katika soko la ufundi. Bidhaa mbalimbali kama vile sanaa za ukutani, mikoba na nguo zimepangwa vizuri ukutani na kwenye meza.

Ndizi nyingi zilizokomaa zimepangwa kwenye masanduku ya mbao ndani ya store kubwa baridi. Kila sanduku limejaa ndizi za manjano tayari kwa usafirishaji au kuhifadhiwa ili zitumike.

Watu wengi wamekusanyika katika soko la mitumba wakifanya shughuli za biashara. Bidhaa mbalimbali kama vile nguo na viatu vimeonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa.

Vyakula vingi vimepangwa sokoni. Vitunguu saumu vimejazwa kwenye vikapu na mifuko. Tangawizi zimewekwa kwenye kreti ya kijani kibichi, ikionyesha wingi wa mazao ya kienyeji.

Soko la mtaani limepambwa na vibanda vingi vilvyojaa bidhaa. Wachuuzi wanauza matunda na mboga mbalimbali. Barabara ni shwari katikati, huku pembeni kukiwa na shughuli nyingine za biashara.

Soko kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na vitu vya nyumbani. Watu wanatembea kwenye ngazi wakielekea sehemu tofauti za soko.

Maisha ya soko yanastawi yakiwa na rundo la magurudumu ya gari yakiashiria biashara kubwa ya vifaa vya magari. Wanabiashara wamejipanga kando ya njia wakiuza bidhaa mbali mbali.

Soko la wazi lenye watu wengi limejaa bidhaa mbali mbali kama vile vitunguu na viazi. Watu wanauza na kununua. Nyuma kuna jengo kubwa na lori la kubebea mizigo.

Maduka yamepambwa kwa vitambaa yenye rangi na miundo mbalimbali, kuna rundo la vitambaa vilivyoundwa vizuri kwenye rafu. Kamera ndogo imewekwa kwenye rafu ikilinda duka.

Matita makubwa ya nguo yamefungashwa kwa plastiki na kamba nyeusi yakiwa yamerundikandana tayari kwa usafirishaji au uuzaji. Nguo hizo zina rangi tofauti tofauti.

Soko lina shuguli nyingi huku nguo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Wateja wanapitia rundo la nguo za mitumba wakitafuta bidhaa wanazohitaji. Njia nyembamba zimejaa watu na mabanda ya biashara.

Viungo na powder za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu , manjano na kahawia vimepangwa kwenye mabakuli. Viungo hivi viko tayari kuuzwa sokoni au dukani.

Mkono wa mwanamke unashikilia vito vya shanga karibu na mkufu, pete, na bangili zingine. Vitambaa vya rangi na miundo mbalimbali vimetandazwa chini vikiashiria ufundi wa kipekee.

Viazi vitamu, magimbi na viazi mviringo vingi vimepangwa kwenye vikapu na ndoo tayari kuuzwa sokoni. Mazao haya huonyesha utofauti wa vyakula asilia vya mizizi nchini.

Kibanda hiki cha matunda kinauza ndizi, machungwa, nanasi, viazi vitamu na maembe. Bidhaa hizi zimewekwa kwa uangalifu zikiashiria biashara sokoni.

Soko linaonyesha bidhaa safi, kuna viazi, vitunguu na nyanya zilizopangwa vizuri kwenye vibweta. Zinaonekana ziko tayari kununuliwa.

Viati vingi vya kuteleza zinazijulikana kama roller skates vimepangwa na kuninginizwa vikionyesha rangi na mitindo tofauti. Vingi vina magurudumu ya njano, nyeupe na meusi.

Shanga zenye rangi mbalimbali zimepangwa kwa wingi zikiwemo vikapu na bangili. Bidhaa hizi za ufundi zinaonyesha utajiri wa utamaduni za kiafrika.

Mikoba ya jadi imetengenezwa kwa mkeka wa ngozi wenye nakshi. Mikoba hii imeundwa kwa mtindo wa kitamaduni, ikichanganya rangi za asili za kahawia, nyeusi na nyeupe.

Mkoleko mkubwa wa shanga zenye rangi mbalimbali unaning'inia zikionyesha ufundi wa kiafrika. Vito hivi vya shingo, mikono na mapambo mengine vimetengenezwa kwa ustadi.

Soko pamejaa matunda mengi yaliyopangwa vizuri kwenye vibweta. Ndizi, machungwa, parachichi na tufaha viko sokoni vikiashiria uchangamfu wa biashara.

Soko ina shughuli nyingi ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali zikiuzwa kutoka vibanda vidogo. Dari ya soko ina umbo la kipekee. Wafanyabiashara wanajitahidi kuuza bidhaa zao.

Soko limejaa mboga na matunda mapya, yakiwemo nyanya, hoho, vitunguu na limau. Rangi mbalimbali za bidhaa zinaonyesha utajiri wa mazao sokoni.

Bango kubwa lenye maandishi For Sale na Prime Property linaonekana. Linatangaza mali zinazouzwa na Palm Golden Properties likionyesha nambari za mawasiliano za Angela na Sharon.

Jengo refu la gorofa lina kuta za matofali na paa jeupe. Barabara ya kuingilia ina lango la chuma lenye nembo lenye maandishi likiongoza kwenye eneo la maegesho ya magari.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa limepakwa rangi ya kijani kibichi na manjano. Limejengwa kwa mawe na lina madirisha mengi. Miti unafunga upande wa kushoto na anga lina mawingu meupe.

Majengo marefu ya ghorofa yamesimama chini ya anga la samawati lenye mawingu. Majengo haya yanawakilisha makazi ya kisasa mjini yakifurahia mwanga wa jua.

Barabara tulivu na nyumba za kisasa zenye paa za rangi ya chungwa zinaonekana. Jengo kubwa linalojengwa limefunikwa na wavu wa kijani nyuma.

Mazingira yana majengo ya biashara na yale yanayoendelea kujengwa. Bango la Daja Furniture linaonekana chini likionyesha duka la fanicha.

Jengo refu la biashara linalojulikana kama Amana Corner Square linaonekana likiwa na maduka ya rejareja kwenye ghorofa ya chini. Gari jeupe limeegeshwa mbele ya jengo hilo.

Jengo la ghorofa nyingi linaonyesha kuta za mawe na nguzo nyekundu. Linasimama imara chini ya anga la samawati. Jengo jirani linaonyesha ujenzi mpya.

Nyumba ya kisasa, lenye paa ya vigae na kuta za mawe imezungukwa na ukuta imara. Matanki mawili makubwa ya kuhifadhia maji yamewekwa juu.

Jengo la ghorofa kadhaa lenye rangi ya kijivu na mistari mekundu linaonekana likichomoza angani. Mbele yake kuna uzio wa mabati, na nyuma yake kuna rundo la mbao.

Jengo la ghorofa nyingi linaloonyesha usanifu wa kisasa linasimama wazi chini ya anga ya samawati. Antena za mawasiliano zinaonekana juu ya paa.

Jengo refu la ghorofa lenye maduka chini na vyumba vya kuishi juu linaonekana. Limepakwa rangi ya kahawia na zambarau likiwa na mabango kadhaa ya biashara.

Jengo refu la kisasa limesimama nyuma ya uzio wa mabati, mbele kuna nyasi kavu chini ya anga la mawingu mepesi kuonyesha mazingira mchanganyiko wa mijini.

Jengo refu la ghorofa lina kuta za rangi ya matofali na madirisha makubwa ya kioo cha samawati. Liko chini ya ujenzi au limekamilika hivi karibuni, likisimama wima dhidi ya anga lenye mawingu.

Majengo ya kufahari yamepambwa kwa mawe alirusha makubwa. Njia ya kuingilia imetengenezwa kwa vigae huku miti na vichaka vikipamba mazingira.

Jengo kubwa lenye paa la nyasi na kuta za mbao limejengwa chini ya anga la samawati. Muundo wake wa kipekee unaonekana kuvutia , ukipendekeza matumizi ya kitamaduni.

Barabara tupu inaenea mbele, huku nyumba kadhaa zenye paa nyekundu zikionekana upande wa kulia zikiwa zimepakana na ua. Jengo refu la ujenzi lenye wavu wa kijani linaongeza mandhari ya mazingira ya jiji yanayoendelea.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu lipo mbele likiwa na nyumba za kisasa zilizojengwa nyuma yake. Nyumba hizo zimejengwa kwa mtindo mzuri zikiwa zimezungukwa na ukuta wa mawe.

Bango kubwa la Hayat Heights linaonyesha jengo refu la ghorofa likitangaza ujenzi unaoendelea. Limewekwa wazi mtaani likitoa maelezo ya malipo ya bei kuanzia milioni nane.

Nyumba ya kifahari lina kuta za matofali na paa jekundu, nyumba imezungukwa na bustani ya nyasi iliyopunguzwa vizuri huku kukiwa na njia ya matofali inayoelekea kwa manyumba hayo.

Jengo refu linaonekana kando ya barabara likiwa na miti na majengo mengine madogo yakilizunguka. Barabara iliyo tupu inaelekea mbali huku anga likiwa na mawingu meupe.

Majengo mbalimbali yametanda chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Kijiji cha kukuza biashara kimejaa maduka madogo kuashiria shuguli nyingi za kibiashara.

Majengo ya kisasa yenye ghorofa kadhaa yamejengwa kwa mtindo wa kifahari. Njia iliyotengenezwa kwa vigae inaongoza kuelekea majengo hayo.

Nyumba kubwa ya kisasa imejengwa katika eneo la wazi. Ujenzi huu unahusisha matumizi ya miundo mipya na vifaa vya kisasa, ukionyesha maendeleo ya sekta ya ujenzi nchini.

Jengo refu la gorofa linasimama chini ya anga la samawati lililojaa mawingu. Dirisha za samawati zinaakisi mawingu na mabango la To Let yamebandikwa kuashiria ni vyumba vya kupangishwa.

Bango kubwa la matangazo linaonyesha majengo marefu likitangaza nyumba za kulala zenye vyumba viwili au vitatu. Asilimia arobaini za units zote zimeuzwa.

Jengo la gorofa lenye maandishi China Square juu lina mapambo ya rangi mbalimbali ukutani. Jua linaonekana likiangaza sana angani.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ishara ya meat market na fish market zinaonekana zikininginia.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu za bidhaa mbalimbali na sehemu za malipo ya haraka. Wateja wanaweza kujihudumia au kupata msaada.

Jokofu la duka linaonyesha aina mbalimbali za nyama zilizopakizwa vizuri. Kuna nyama ya ng'ombe na kuku zilizopangwa kwenye rafu.

Nguzo mbili nyeupe na kijivu zilizopakwa rangi ya manjano zimesimama kando ya barabara ya lami. Nyuma kuna jengo lenye ishara ya Naivas supermarket .

Vikombe vyeupe, vyeusi na vyekundu vimepangwa vizuri kwenye rafu. Vikombe hivi vina muundo wa mistari vikionyesha mpangilio nadhifu dukani.

Jengo lina maduka mbalimbali ikiwemo Quickmatt na Bata. Kuna magari yaliyoegeshwa mbele na watu wanaonekana wakitembea karibu na jengo hilo.

Duka kubwa la jumla na Naivas lina bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa mbalimbali za nyumbani zimepangwa kwa utaratibu zikiashiria urahisi wa ununuzi.

Safu ndefu za bidhaa zimepangwa vizuri zikijaza maduka makubwa yenye taa zinazongaa. Sakafu inatoa mwangwi wa utulivu ikialika wateja kutembea na kununua mahitaji yao yote ya kila siku.

Duka kubwa la kisasa la bidhaa linaonekana likiwa limepangwa vizuri. Rafu zimejaa matunda, mikate, na bidhaa nyingine mbalimbali. Taa angavu zinawasha eneo lote.

Hili ni duka kubwa la Carrefour likiwa na mabango yenye ujumbe welcome to Carrefour . Duka hili linatoa bidhaa nyingi kwa wateja likiashiria ukuaji wa biashara za kimataifa nchini Kenya.

Rafu za chuma zimejaa chupa nyingi za vinywaji vikali vya aina tofauti. Kuna vinywaji baridi juu ya pipa la mbao mbele vinavyoashiria duka la vinywaji.

Rafu za friji zimejaa mboga na matunda yaliyopakiwa kwa uangalifu yakionyesha uzuri na usafi. Bidhaa hizi zilizopozwa zinapatikana kwa urahisi zikisubiri kuchukuliwa na wateja.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbali mbali ikiwemo viti, nguo na vitu vya nyumbani. Sehemu ya ice-cream na mikate inaonekana wazi.

Viatu vingi vipya vimepangwa kwenye rafu zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Duka hili lina toa chaguzi nyingi kwa wateja kuonyesha ukuaji wa sekta ya rejareja nchini.

Katika soko la vyakula, mteja amesimama akichagua matunda huku mengine yakiwa yamepangwa vizuri kwenye masanduku. Soko hilo linaonekana kuwa kubwa.

Humu ni ndani ya duka kubwa la vifaa vya kielektroniki. Bidhaa mbalimbali kama vile friji zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna matangazo ya bidhaa.

Onyesho kubwa la taa zinazotumia nishati ya jua zimewekwa kwenye duka kubwa la kisasa. Nyum yake kuna vyungu vya maua viti na miavuli.

Ndani ya duka kubwa. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Wateja wanatembea kati ya njia wakijishughulisha na ununuzi. Bei na ofa maalum zimetangazwa juu zikionyesha bidhaa mbali mbali zinazopatikana.

Duka kubwa linaonyesha mashine za kufulia na vifaa vingine vya nyumbani vilivyopangwa kwa umaridadi vikivutia wateja. Bidhaa za LG zimeangaziwa zikionyesha teknolojia ya kisasa.

Mashine kadhaa za kufulia zimepangwa kwenye duka kubwa la vifaa vya kielektroniki. Mashine hizi za kisasa zimetengenezwa kwa ajili ya wateja wa kisasa.